Kijana mdogo ameketi mezani akisoma kupitia kompyuta. Amevaa vipokea sauti ya buluu na anaandika kwenye daftari. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha darasa la mtandaoni. Wanafunzi wengine pia wanaonekana kwenye madirisha madogo ya video kwenye skrini.

Mwanamke ameketi kwenye meza jikoni akitumia kompyuta ndogo. Amevalia sweta ya kijivu na anaonekana akijishughulisha na kazi. Niko Lina muundo wa kisasa na rafu zilizowekwa ukutani. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha na mtazamo wa nje.

Kijana ameketi mezani akicheka huku akitumia kompyuta ndogo. Amevaa vipokea sauti vya masikioni na ana kalamu mkononi akionyesha kusoma. Mazingira yanaonekana kama chumba cha kulala au ofisi ya nyumbani. Kuna mimea ya kijani kibichi nyuma ikionyesha mazingira safi.

Hapa kuna meza yenye kompyuta mpakato na vitabu. Juu ya kompyuta kuna icon tatu zinazowakilisha masomo, dunia, kipimo na atom .Karibu na kompyuta kuna kikombe cha zambarau chenye penseli na rula na nyuma yake kuna kombe la dhahabu.

Binti ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo. Amevaa sweta ya rangi ya kijani na anatazama skrini. Kompyuta inaonyesha mkutano wa video na washiriki wengine. Meza imefunikwa kwa kitambaa chenye ruaza. Vifaa vingine kama simu na daftari viko karibu naye.

Hawa ni wanaume wawili wakishirikiana kwenye kazi au mradi. Mmoja anaelekeza kitu kwenye kompyuta mpakato kwa kalamu. Mwingine anaandika kwenye daftari akionekana kusikiliza kwa makini. Kuna kikombe na daftari zingine mezani. Wanaonekana wakifanya kazi pamoja katika mazingira tulivu.

Mtu anachapa kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa mezani. Mikono inaonekana ikitumia kibodi kwa umakini. Kompyuta imewekwa karibu na dirisha kubwa. Nje ya dirisha, majengo ya jiji yanaonekana mbali. Kuna mtoaji mdogo wa maua na kikombe pembeni ya kompyuta.

Hii ni kompyuta mpakato iliyo wazi kwenye skrini. Neno e-learning linaonekana kwenye skrini likifuatwa na icon ya kompyuta ndogo na kalamu. Mtu anaonekana akichapa kwenye kibodi cha kompyuta. Kikombe cheupe na miwani ya macho viko karibu na kompyuta.

Mikono miwili inaonekana ikichapa kwenye kibodi cha kompyuta ndogo iliowekwa juu ya meza ya mbao. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo kuna nembo na neno E-learning likionyesha mfumo wa kujifunza mtandaoni. Likiwa na picha za kofia ya masomo, balbu ya mwanga na vitabu. Kando ya kompyuta kuna daftari ndogo, kalamu na glasi ya majibaridi.

Watu watatu wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo wakishirikiana, mikn miwili inaelekeza kwenye skrini ikionyesha ushirikiano, miguu ya watu inaonekana chini ikionyesha wamekaa kwa raha. Kuna kifaa kingine cha kielektroniki chenye skrini ya kuguza chini.

Mtu amelala chali akitumia kompyuta ndogo miguuni mwake. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo mwanaume anaonekana akitoa mada mbele ya ubao mweupe, akionyesha kuwa ni somo la mtandaoni. Chumba kinaonekana kuwa cha kisasa na chenye samani za kutosha.

Huyu mtu aliyeketi chini akitumia kompyuta mpakato. Amevalia shati nyeupe na suruali ya jeansi ya buluu. Amekaa na miguu yake imekunjwa kompyuta mpakato ikiwa mapajani. Mikono yake inaonekana ikichapa kwenye kibodi cha kompyuta. Anaonekana akifanya kazi au akijiburudisha mtandaoni.

Bango refu la usawa linaonyesha mada ya Digital Education Platform . Kulia kwa bango kuna picha za vijana wakitumia vifaa vya kielektroniki. Kofia za kuhitimu zimetundikwa juu ya simu na kompyuta ndogo. Rangi kuu ya bango ni blue na kuna mchoro wa balbu ya mwanga chini.

Mtu anatumia komputa ndogo mikono ikiwa kwenye kibodi. Skrini ya komputa inaonyesha programu ya kuhariri maandishi. Ngozi ya mikono inaonekana wazi ikichapa kwa kasi. Skrini kubwa inaonekana nyuma ikiashiria kituo cha kazi.

Mwanamume amevalia suti, akifanya kazi kwenye kompyuta ya kisasa. Anatumia kidole chake kuguza skrini, akionyesha matumizi ya teknolojia mpya. Kuna daftari na kalamu mezani zikionyesha anaandika pia. Chumba kinaonekana kuwa na samani za kifahari na mapambo ya kale. Mwanga wa nje unaingia kupitia dirisha.

Wanafunzi kadhaa wanajishughulisha na elimu mtandaoni. Kuna kompyuta kubwa yenye neno e-learning . Watu hawa wametawanyika juu na pembeni mwa kompyuta wakitumia vifaa vyao, baadhi yao wamebeba kompyuta za mkononi, wengine simu.

Mwanamume ameketi kwenye kiti mbele ya meza ya kazi iliyojaa vitu akirekebisha tai yake huku akiangalia skrini ya kompyuta iliyo mbele yake. Amevalia shati jeupe la mikono mirefu. Juu ya meza kuna kibodi, panya, simu ya mkononi na masanduku kadhaa. Nyuma yake kuna dirisha lenye mapazia ya rangi ya kahawia na mlangoni kuna kabati la mbao.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi kwa umakini. Nyuma yake kuna skrini kubwa ya televisheni ikionyesha picha na maandishi. Anaonekana amevalia mavazi rasmi yakionyesha kuwa yuko katika mazingira ya kazi. Kuna pia bendera au bango upande wa kulia likiongeza mazingira ya tukio.

Mwanaume amekaa mbele ya skrini kubwa akishiriki mkutano wa video ,watu wengi wanaonekana kwenye skrini wakiwa katika vikao vyao ,mwanaume anashikilia nyaraka akionyesha anafanya kazi chumba kinaonekana kuwa na giza na mwanga ukitoka kwenye skrini.

Kiganja cha mkono kinaashiria ulimwengu wa kidijitali ambapo kidole kinagusa duara yenye picha ya dunia na mwangaza. Ubunifu wa picha unaonyesha dhana ya E-Learning na teknolojia, ikisisitiza uunganisho na mafunzo mtandaoni. Michoro ya kompyuta imeelezea mtiririko wa habari na ujifunzaji.

Mzee mwenye miwani ya ameketi mbele ya kompyuta ndogo akijishughulisha na kuandika ,amevalia shati la buluu na uso wake unaonyesha umakini nyuma yake kuna ofisi yenye madirisha na samani za kisasa , mwangaza hafifu kutoka kwenye taa ya mezani unaangukia kwenye mzee huyo akifanya kazi yake kwa utulivu.

Mwanamke anatabasamu usoni mwake akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana akifanya kazi huku skrini nyingi za kompyuta zikielekea mbele yake zikionyesha programu na miundo mbalimbali. Inaonekana yuko katika mazingira ya ofisi.

Wanaume watano wachanga wamekusanyika kwenye meza nyeupe ofisini, wakifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta zao ndogo. Mmoja wao akiwa amevalia fulana ya blue , anachapa haraka huku mwenzake mwenye shati ya zambarau akionyesha jambo fulani kwa ishara, akionekana kuwaeleza wengine. Mazingira haya yanaonyesha ushirikiano.

Mkono unaonyesha neno E-Learning kwenye kioo chenye ikoni mbalimbali. Ikoni hizi zimewakilisha mawazo, utafiti, vikundi, saa na mawingu. Mandhari nyuma imejaa rangi angavu na buluu laini.

Wanafunzi wamekusanyika kwenye meza moja akitumia kompyuta ndogo inayoonyesha mwalimu akifundisha darasa mtandaoni, vitabu na kalamu vimetapakaa likionyesha mazingira ya kujifunza wengine wanaonekana wakizingatia somo au wakijadiliana.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi anakaa kwenye meza kubwa ya mbao, akitabasamu huku akiangalia kompyuta yake ndogo. Amevalia shati la buluu na mbele yake kuna glasi ya maji, simu ya mkononi na karatasi zilizotawanyika. Dirisha kubwa la kioo linaonekana nyuma yake, likionyesha mti wa ukuta wa matofali nje.

Mtu amekaa mbele ya kompyuta ndogo akichapa kwenye kibodi. Juu ya kompyuta kuna picha za kidijitali zinazoelea hewani zikionyesha alama za masomo kama kitabu, kofia ya kuhitimu na kompyuta ndogo. Hii inaashiria kujifunza mtandaoni au masomo ya kielektroniki.

Kompyuta ndogo imefunguka, ikionyesha mazingira ya kujifunza mtandaoni na wanafunzi wadogo wa kieletroniki wakiwa wameketi, au kusimama juu yake. Vitabu, mazingira ya shule, na neno e-learning vimejumuishwa kwenye picha, vikionyesha elimu ya kisasa kwa njia ya kidijitali.

Katika darasa la shule, watoto kadhaa wamekaa kwenye madawati wakitumia kompyuta mpakato. Mtoto mmoja akiwa amevaa kofia ya blue na shati la miraba, anaonekana mbele akitazama skirini ya kompyuta yake. Watoto wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamejishughulisha na kompyuta zao wakifundishwa teknolojia.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye meza wakisoma kitabu pamoja. Mwanamke huyo anaonekana akimsaidia mtoto kujifunza, labda akimuelekeza au kumfundisha kuandika. Meza ina vitabu vingine, kalamu na taa ya mezani ikionyesha mazingira ya kusoma au kujifunza.

Vijana wawili wa kike wamekaa kwenye ngazi za mbao zenye ngazi za kioo ndani ya jengo la kisasa. Msichana aliye mbele ameshika kompyuta mpakato mikononi mwake na anaonekana akifanya kazi. Msichana mwingine ameketi nyuma yake naye pia ameshika kifaa cha kielektroniki.

Mwanaume labda mwalimu au mhadhiri amesimama mbele ya ubao mweusi au skrini inayong'aa akieleza dhana za hisabati na sayansi. Anatumia mkono wake wa kulia kuashiria fomula na milinganyo mingi iliyoandikwa kwa choka ya kijani inayong'aa ikionekana kuelea angani. Anaonekana amevalia shati la mikono mirefu na mbele yake kuna miambari yenye kompyuta ndogo iliyofunguliwa.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyopakwa rangi nyeupe. Vitanda vimefunikwa kwa shuka na marinda ya rangi ya zambarau nyepesi vikiongeza utulivu . Ukuta una mandhari ya rangi ya zambarau na mapazia ya rangi sawa yanafunika dirisha. Eneo lote linaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri.

Chumba kidogo chenye ukuta wa rangi ya dhahabu kinapendeza kwa urahisi. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka ya kijani huku neti nyeupe ya umbu ikining'inia juu yake. Kabati ya mbao yenye kioo kikubwa imesimama kando ikionyesha nafasi ya kutosha ya kuhifadhi nguo. Juu ya ukuta msalaba mdogo unaning'inia ukiashiria uwepo wa imani.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa liliojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati akiwafundisha kwa bidii. Anaonekana akitumia mkono wake kuelekeza kitu kwenye ubao na projekta inaonekana ikining'inia kutoka dari. Wanafunzi wote wanaonekana wakizingatia somo.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa mistari iliyonyooka. Kila meza ina kiti chake kuashria utayari kwa ajili ya masomo. Madirisha marefu na mapana yamefunikwa na mapazia nyepesi ikiruhusu mwanga mwingi wa asili kujaa ndani ya chumba.

Kitanda kimoja kimetandikwa vizuri katikati ya chumba. Mashuka yana rangi ya buluu na miraba. Mito miwili meupe imelala juu ya kitanda. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya kahawia hafifu. Dirisha linaonekana likiwa limefunikwa na pazia jeupe.

Hii ni kikundi cha wanariadha wakifanya mazoezi au wakikimbia. Wanawake kadhaa wamevaa nguo za riadha wengine wakikimbia na mmoja akiwa amejipinda. Wako kwenye uwanja wenye nyasi kijani kibichi chini ya jua kali. Nyuma kuna majengo yenye paa za bati na miti. Wanaonekana wakishiriki katika shughuli za michezo.

Chumba cha kulala kina vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa ,vitanda vya mbao na chuma vimepangwa kwa namna inayookoa nafasi ,milango miwili inaonekana ikielekea kwenye vyumba vingine au bafu mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa kwa ajili ya kulala watu wengi.

Hiki ni chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa, vitanda vimetengenezwa kwa chuma vikiwa na magodoro, na mablanketi. Kuna madirisha makubwa yanayoingisha mwanga wa asili. Chumba kinaonekana kama bweni au makazi ya pamoja. Kuna viti na vitu vingine vya kibinafsi vilivyowekwa kando.

Huu ni uwanja wa mpira wa kikapu ulio wazi. Kuna kikapu cha mpira wa kikapu chenye ubao mweupe na wavu. Uwanja umepakwa mistari ya kuchezea. Nyuma kuna majengo yenye paa za kahawia na miti mingi. Anga linaonekana kuwa wazi na jua.

Wanafunzi wengi wamekusanyika katika ukumbi mkubwa. Wamekaa kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Baadhi ya wanafunzi wamevaa sare za rangi ya zambarau. Jina USIU Africa linaonekana kwenye bango upande wa kulia. Inaonekana kama tukio la kielimu au mkutano unaendelea.

Chumba kikubwa kimejaa kompyuta. Mabasi ya kompyuta yamepangwa kwa safu ndefu. Kila meza ina kompyuta na kiti chake. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya buluu na manjano. Taa za dari zinang'aa na kuwasha nafasi nzima.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa. Vitanda vimetengenezwa kwa chuma na vina magodoro yenye rangi tofauti. Chumba kinaonekana kua makazi ya pamoja au bweni. Mwanga unaingia ndani kupitia madirisha yaliyopo upande wa kushoto na kuna mlango unaoelea kwenye chumba kingine.

Chumba hiki kina kitanda kikubwa kilichotengenezwa vizuri chenye matandiko meupe. Ukuta mmoja umepambwa kwa muundo wa kiasili wenye rangi za kuvutia. Kuna milango miwili myeupe ya mbao ikionyesha uingiliaji wa vyumba vingine. Chumba kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vikiwa na mashuka ya kijani. Vyandarua vimetundikwa juu ya kila kitanda. Kuna meza ya mbao na viti viwili vyeusi upande wa kushoto. Mlango unafunguka kuelekea bafuni inayoonekana ndani. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyepesi.

Hiki ni chumba la kulala chenye vitanda vya ghorofa. Vitanda vimepangwa na shuka zenye miraba ya buluu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga mwingi kuingia chumbani. Mvulana mmoja ameketi kwenye kitanda cha chini akifanya shughuli fulani.

Mvulana mdogo akiwa amevaa kofia ya kuogelea na miwani ya buluu naonekana akichapa maji ndani ya bwawa la kuogelea. Maji yanaruka kutokana na mwendo wake na anaonekana akihangaika kiasi. Kuna kamba ya buluu na nyeupe inayoelea nyuma yake ikiashiria njia ya kuogelea.

Maabara ina wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia makoti meupe na baadhi wakiwa na barakoa. Vifaa vya maabara vimetawanyika kwenye meza ndefu zenye sehemu za kuhifadhia vitu. Madirisha mengi yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya chumba. Wanafunzi wanajishughulisha na jaribio.

Ukumbi mpana wa mikutano una viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu. Jukwaa dogo lenye pazia jekundu na skrini nyeupe linapatikana mbele ya ukumbi. Taa za gari zinangaa zikiangazia nafasi yote na kuifanya ionekane wazi kuta nyeupe zinajenga mazingira rahisi na yenye utulivu.

Ukumbi mpana na maridadi umetayarishwa kwa ajili ya tukio maalum. Safu ndefu za viti vyeupe vilivyofunikwa vizuri vimepangwa kwa utaratibu mkubwa vikitazama jukwaa. Upande wa mbele kuna jukwaa lenye skrini kubwa ya kuonyesha maudhui, na pembeni yake kuna mahema madogo yenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Chumba kikubwa kina vitanda vingi vya bati vilivyopangwa kwa safu, baadhi vikiwa na magodoro na shuka, huku vingine vikiwa vitupu. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia na kuna viti na meza chache pembeni. Eneo linaonekana kuwa hosteli au wodi ya hospitali.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha chini kina shuka za rangi nyingi na mito miwili. Mapazia meupe ya madirisha yanaonekana nyuma. Hiki ni chumba cha kulala cha wanafunzi au wageni.

Chumba kidogo kimepangwa vizuri chenye kitanda na shuka za rangi angavu. Dirisha kubwa limefunikwa na mapazia ya kijivu na pazia jepesi la ndani. Pembeni kuna fridgi dogo na kipashamoto kimewekwa juu yake.

Chumba kikubwa chenye sakafu inayong'aa ya mbao. Kina sofa ya kona yenye rangi ya kahawia na matakia meusi. Katikati ya chumba kuna meza ndogo ya kahawa yenye muundo wa kipekee imewekwa juu ya zulia jepesi. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanawake wamevalia sare za bluu na njano wakishindana vikali uwanjani. Mchezaji mmoja mwenye sare ya bluu anadunda mpira huku wakijaribu kuwapita wapinzani wake. Watazamaji wamekaa kwenye benchi nyuma ya uwanja wakifuatilia mchezo kwa umakini. Kocha anaonekana akiwapungia mikono wachezaji wake akitoa maelekezo muhimu.

Chumba kina vitanda vitatu vya chuma, kimoja kikiwa cha ghorofa. Kitanda kimoja cha chini kiko karibu na dirisha lenye mapazia mazito ya kijani. Magodoro yote yana rangi ya hudhurungi yenye madoa na mto mmoja wenye poronya ya zambarau. Ukuta una rangi nyeupe tupu na kuna sehemu ndogo ya mbao juu ya dirisha.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amesimama kwenye ngazi ndogo ndani ya maktaba. Amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi na anaonekana akichunguza kwa makini kitabu alichokishika. Nyuma yake rafu kubwa za mbao zimejaa vitabu vingi vilivyopangwa kwa utaratibu vikionyesha wingi wa maarifa yanayopatikana mahali hapo.

Rangi za waridi na buluu zina tawala chumba huku matandiko waridi yakifunika vitanda vitatu ,mapazia ya buluu yametundikwa kwenye fremu za chuma yakitenganisha vitanda, meza nyeupe ndogo zimesimama karibu na kila kitanda chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Mfululizo wa viti vya mbao vilivyopangwa kwa umaridadi vinapanda juu vikiunda ukumbi wa mihadhara au darasa kubwa. Dawati refu la mbele linaonekana likisubiri mwalimu huku madirisha yakiruhusu mwanga hafifu kuingia. Eneo hilo linaonekana tupu likionyesha utulivu wa kusoma.

Chumba kidogo kina kuta za rangi ya kahawia isiyokolea na sehemu ya juu nyeupe. Kitanda kimoja kimefunikwa na blanketi nyekundu na nyeusi yenye miraba. Mto mmoja wa rangi inayofanana umelala kitandani. Dirisha dogo lenye nondo linaonekana upande wa kulia likifunikwa na pazia la kahawia. Sakafu ya chumba ina rangi ya kijani kibichi iliyofifia.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wamevalia sare wamekusanyika katika eneo wazi . Baadhi yao wamevalia miche midogo ya miti tayari kupandwa. Nyuma yao kuna jengo kubwa lenye paa la rangi ya kahawia likionyesha mazingira ya shule au taasisi . Udongo ulioguswa unaonekana mbele ukionyesha shughuli ya upandaji miti unaoendelea.

Mshichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa juu ameketi kwenye meza ya mbao akiwa amevalia miwani ya usalama na fulana nyeupe. Anaonekana akimimina kiowevu chenye rangi ya zambarau kutoka kwenye mrija mrefu. Nyuma yake kuna ubao mweusi ulioandikwa fomula za kemikali.

Kijana mmoja ameruka juu akionekana akijaribu kufunga mpira wa kikapu huku wachezaji wengine wakiwa wamemzunguka uwanjani. Mwalimu au kocha anaonekana akiwa amesimama mbele akiangalia mchezo. Mandhari ya miti na anga la bluu yanaashiria kuwa mchezo unafanyika nje.

Katika darasa la shule, wanafunzi wamekaa kwenye madawati. Mwanafunzi mmoja akiwa amevaa miwani anatumia mashine ya kuandikia. Wanafunzi wengine wanaonekana wakijishughulisha na kazi zao. Mwalimu anaweza kuonekana nyuma akisimamia darasa. Mazingira yanaonyesha shule inayoendeleza elimu.

Kijana mwenye nywele nyeusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anatabasamu kwa furaha akiwa ameshikilia kitabu wazi mkononi mwake. Amevalia sweta ya kijani na suruali ya jeans . Nyuma yake kuna mazingira ya ndani yenye meza na watu wengine.

Mtoto mwenye miwani ya zambarau amejikita kwenye mchezo wa kujifunza . Mikono yake midogo inashika kwa uangalifu vipande vya mchezo vyenye rangi ya buluu. Mchezo huo una vijishimo tofauti na kila kishimo kina kitu ndani. Anaonekana akichunguza kwa makini akitumia akili na hisia zake kujifunza.

Watoto wanne wakiwa wamevalia sare za shule, wanaonekana pamoja. Mmoja wao amekaa kwenye kiti cha magurudumu wakitabasamu. Watoto wengine watatu wamesimama karibu naye wote wakitabasamu. Mandhari ya nyuma yanaonekana kama matone ya mvua au rangi ya buluu.

Msichana mdogo na mwanamke, huenda mamaye au mwalimu, wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana. Msichana huyo anatabasamu usoni akionyesha uhusiano mzuri na wa kuaminiana kati yao. Wako wameketi kwenye sofa yenye mto wa kitambaa, ambayo inaashiria mazingira tulivu na ya nyumbani yao ya faraga. Hii inalenga kuonyesha umuhimu wa mawasiliano na elimu ya kutumia lugha ya ishara.

Msichana amevaa vipokea sauti vya masikioni na amekaa mezani. Mwanamke anaonekana akiongea naye, akionyesha umakini. Kuna mikrofoni mbili mezani, zikionyesha shughuli ya kusikiliza. Mazingira yanaonekana kuwa darasani au chumba cha majaribio ya kusikia. Msichana anaonekana makini akisikiliza sauti.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa pamoja wakishiriki katika mchezo. Mtoto ana tabasamu pana na anaonekana kufurahia anachofanya , huku mwanamke akimtazama kwa upendo. Rundo la vitalu vya kuchezea vya rangi mbalimbali limewekwa mbele yao. Hali hii inadhihirisha uhusiano mzuri na wa kujifunza kati ya mlezi na mtoto.

Mwalimu na wanafunzi wake wanashirikiana katika darasa. Wanafunzi watatu wanaonekana wakitabasamu mezani ,wakishughulikia kazi. Mwalimu anaonekana akiongea nao akionyesha furaha. Darasa limepangwa kwa herufi za alfabeti na vifaa vya kujifunzia.

Mwanamke na msichana wanacheka wakitumia kompyuta ndogo. Msichana anaonekana mwenye furaha sana akionyesha kitu kwenye skrini. Wote wawili wanaonyesha tabasamu pana na wanastarehe. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu zikionyesha mazingira ya maktaba au ofisi.

Wanaume wawili wameketi mezani wakitumia kompyuta ndogo. Mmoja wao anatabasamu kwa furaha akishirikiana na mwenzake. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, labda ofisi au chumba cha mikutano. Kuna rangi za buluu na nyekundu kwenye ukuta nyuma yao.

Mwanamke ameketi kwenye meza na msichana mdogo. Wote wawili wanatazama kitabu cha hesabu kilicho wazi mbele yao. Mwanamke anonyesha kitu kwenye kitabu huku akizungumza na msichana. Msichana amevaa shati lenye milia na koti la jinsi. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu na vifaa vingine vikionyesha mazingira ya darasani au shule.

Mwanamke na mtoto wamekaa karibu wakishirikiana kutumia kompyuta ndogo ya buluu. Mtoto akiwa amevalia shati la miraba na miwani mekundu anaonekana akigusa skrini kwa kidole chake huku mwanamke akimtazama na kumwongoza. Wote wawili wanaonekana wamejikita kwenye kifaa hicho wakifurahia shughuli wanayoifanya pamoja.

Huyu ni mtoto mdogo akishika gitaa akitabasamu kwa furaha. Watoto wengine na mwalimu wanaonekana wamekaa nyuma yake. Wamekaa kwenye mito mikubwa ya rangi tofauti. Mazingira yanaonekana kama darasa au chumba cha kucheza.

Watu watatu wameketi mezani wakishiriki katika shughuli fulani. Mwanaume mwenye kipara amevalia shati la kijani, na ameshika kalamu. Wanawake wawili, mmoja ana nywele nyekundu na mwingine dhahabu wako karibu naye. Vifaa vya kuchora na karatasi vimetapakaa mezani.

Hapa kuna mvulana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwanamke mmoja anaonekana akimsaidia kusoma kitabu au kadi. Wote wawili wanatabasamu usoni wakionyesha furaha. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitu vya kuchezea na vitabu. Hii inaweza kuwa katika shule au kituo cha matibabu.

Mtoto mdogo ameketi mezani akijifunza kuchora. Wanawake wawili wazima wanamwangalia na kumpa maelekezo. Mmoja ana nywele nyekundu na mwingine ana nywele za dhahabu. Rangi na vifaa vya kuchora vimetawanyika mezani. Chumba kinaonekana kuwa darasa au kituo cha kulea watoto.

Hii ni mikono ya mtu ikisoma maandishi ya breli. Vidole vinaonekana vikipapasa matuta madogo yaliyoinuka kwenye karatasi nyeupe. Mwanga unaangukia karatasi ukiunda vivuli vya matuta. Maandishi ya breli yamepangwa kwa safu mlalo. Inaonyesha njia ya kusoma kwa watu wasioona.

Mwanamke asiyeona amekaa akisoma kitabu. Vidole vyake vipo juu ya kurasa akisoma kutumia hisia. Amevalia shati la kijani kibichi na sketi nyeusi. Nyuma yake kuna rafu zimejaa vitabu kwenye maktaba. Mandhari yanaonyesha mazingira tulivu ya kusomea.

Wanawake wawili wanapika jikoni pamoja mmoja anamsaidia mwenzake kukanda unga wote wawili wamevaa aproni wakiwa tayari kupika meza ina vitu vya kupikia kama mayai na unga kuna furaha na ushirikiano jikoni.

Mwanamke anamwangalia mvulana akifanya kazi ya Sanaa kwenye meza. Rangi nyingi zimemwagika kwenye karatasi zikiunda michoro ya kupendeza. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiangalia Sanaa nyingine. Inaonekana ni tukio la sanaa au washa ya ubunifu.

Mwalimu mwenye tabasamu na miwani ameketi mbele ya mtoto mdogo akimfundisha. Anaonekana akitumia lugha ya ishara labda akimfundisha namba au herufi kwa vitendo. Mtoto akiwa ameketi mbele yake na kamba ya nywele ya pinki anaonekana akijaribu kuiga ishara za mwalimu kwa umakini mkubwa. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye namba kuanzia moja hadi ishirini.

Kijana mdogo mwenye miwani amesimama akitumia kifaa cha kusaidia kutembea chenye rangi ya manjano na nyeusi. Ametabasamu kidogo, akionyesha furaha na ujasiri. Ametulia mbele ya ukuta wa rangi ya blue , akiwa amevalia suruali na fulana yenye mikono mirefu.

Kijana mwenye fulana ya chungwa anaeleza jambo kwa kutumia lugha ya ishara huku akiangalia mbele yake. Mwanamke mwenye nywele fupi anaweka umakini wake wote kwa kijana huyo. Akimtazama kwa makini na kusikiliza. Kompyuta ya mkononi imefunguliwa mbele yao ikiashiria mazingira ya kujifunza au mawasiliano muhimu.

Binti mdogo mwenye kinyago cha buluu anawasiliana na mtu mzima kupitia lugha ya ishara darasani. Wote wawili wanaonekana wakitumia mikono yao kutoa ishara. Mwanafunzi huyu amekaa kwenye dawati na kitabu wazi mbele yake, huku kukiwa na wanafunzi wengine nyuma.

Watoto watatu wameketi chini wakicheza na vizuizi vya kujengea vyenye herufi na namba. Msichana mmoja anaonekana akijenga mnara mrefu kwa makini huku wengine wakimsaidia. Wote wamevalia nguo za kawaida wakionyesha ushirikiano na furaha wakati wa kucheza.

Mkono wa mtu mzima unaonekana ukitumia vidole vyake kuteleza polepole juu ya kurasa za kitabu. Kurasa hizo zimejaa nukta ndogo zilizoinuka zikionyesha wazi herufi za braili . Inaonekana mtu huyo anasoma au kuchunguza maandishi kwa kutumia hisia ya kuguza badala ya kuona. Kitabu chenyewe kina muundo wa kufungwa kwa spirali nyeusi chini.

Mwanamke anatabasamu akimwangalia mvulana aliyekaa kwenye kiti maalumu cha magurudumu. Mvulana anaonekana akitazama mbele an kushika kitu kidogo mkononi. Hii inaonesha uhusiano mzuri kati yao, labda kama mlezi na mtoto.